Hii ni sehemu ya duka la nguo, labda duka kubwa au duka la idara. Kuna nguo mbalimbali, ikiwemo fulana na suruali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na kuning'inizwa kwenye kamba.

Hii ni sehemu ya duka la nguo ikiwa na rafu mbili zilizojaa nguo mbalimbali hasa mashati ya Polo. Juu ya rafu ya kulia, kuna bango lenye neno Polo. Nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na nyingine zimetandikwa kwenye kamba za nguo zikionyesha rangi na mitindo tofauti.

Hizi ni rafu zilizo kwenye duka la kuuza viatu. Kuna rafu za viatu zikiwa na jozi nyingi za viatu vilivyopangwa kwa utaratibu. Maduka haya huwa ya umuhimu sana kwani mtu huweza kuchagua na kununua viatu anavyovitaka.

Hili ni duka la nguo au botiki . Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye vitandiko na rafu zikiwemo kofia, jaketi na nguo zinginezo. Pia kuna popo wa kike anayeonyeshea nguo. Duka lina mazingira ya ndani na kuna vitu vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kuonyesha bidhaa.

Hili ni duka la nguo au soko la nguo lenye rafu zilizojaa nguo mbalimbali kama vile suruali na fulana. Kuna ishara nyekundu inayoonekana wazi na namba chini yake ikionyesha bei ya juu ya bidhaa fulani.

Hili ni duka la vitu au eneo la rejareja. Kuna vitu, hasa pete na mikufu, vilivyopangwa kwenye ukuta wa duka au chuma cha maonyesho kwa ajili ya kuuza.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vilivyopangwa kwenye rafu au sehemu ya kuonyesha. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kucheza na vingine vya kawaida na vimepangwa kwa wingi.

Hili ni duka la nguo la kisasa, kuna nguo zilizoangwa kwenye rafu zikiwemo shati na jaketi. Kuna meza ya kuonyeshea bidhaa na pia kuna zulia ya duara lenye muundo wa maua sakafuni. Kuna mtu mmoja upande wa kushoto akionekana kama mfanyakazi au mteja akisimama karibu na nguo.

Hili ni duka la nguo au chumba cha maoonyesho cha nguo chenye safu na nguo zilizopangwa vizuri. Nguo hizo zinajumuisha mashati, blausi na bado nguo zingine zikiwa zimetandikwa kwenye kamba la nguo na kuonyeshewa vizuri kwa ajili ya wateja.

Hili ni duka la nguo, sehemu ya nguo za wanaume ambapo kuna suti zilizo pangwa vizuri na pia kuna shati ambazo zinauzwa. Pia kuna kibango kinacho ashiria kuna punguzo au kuna offer . Kuna picha zilizotumiwa picha hizi huweza kuvutia watu kununua nguo.

Hapa ni duka au sehemu ya duka inayouza kofia mbali mbali. Kuna kofia za aina zilizopangwa kwenye stendi ya kuonyeshea, zikiwemo kofia kubwa za jua na zinginezo. Baadhi ya kofia zimechorwa au zina miundo tofauti. Nyuma ya stendi ya kofia, kuna nguo au bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu.

Hili ni duka la kuuza vifaa vya wanawake kama mavazi. Kuna vitu kama mikufu, kuna mikoba na pia kuna miwani. Duka hili ni duka la umuhimu sana kwani linaweza kumsaidia mwanadada kuwa akinunua vitu vyote kwenye sehemu moja kwa urahisi.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna nguo kama koti, na pia kuna nguo kama shati na pia kuna nguo kama vinyasa. Watu ambao wauza nguo kama hizi hutumia mifano ili kuonyesha wateja wao vile nguo zitakaa zikiwa zimevaliwa.

Hili ni duka katika jiji kuu la kuuza bidhaa za wanawake. Hapa, kuna leso, ya kujifunikia, ambayo ina rangi ya kupendeza. Na inasaidia kujikinga, kutokana na baridi. Pia, kuna mkoba mrembo sana, unaosaidia wanawake kuweka na kubeba vitu vyao. Pia anauza pete, na mikufu, ya dhahabu, na fedha.

Hili ni duka la kuuza nguo, nguo za watoto, wanaume na pia wanawake. Baada ya mtu kujipima nguo na kupata nguo ambayo inamfurahisha, jambo la mwisho ni kuenda kulipia nguo hizo. Kwa kulipa, mtu huweza kutumia pesa mkononi ama unaeza tumia pesa kupitia kwa simu.

Hili ni duka katika nchi yetu ambalo linajulikana sana kwa kuwa huwa linauza nguo zenye ubora wa hali ya juu. Duka hili huwa linauzwa nguo za wanawake, za wanaume na pia za watoto.

Hili ni duka la kuuza nguo. Hapa kuna shati ambazo leo zinauzwa kwa bei nafuu. Shati hizi zimekunjwa vizuri na pia zina marangi tofauti tofauti. Hizi ni shati zinazoweza kuvaliwa na wanawake ama wanaume na pia unaweza zivaa ukienda mahali popote ikuwe kazini, kanisani ama shughuli zako.

Hili ni duka la kuuza nguo za wanadada, inauza nguo za wanadada wa umri kadha wa kadha. Kama hapa, kuna nguo za watoto wa kutoka mwaka moja mpaka miaka saba. Pia kuna sehemu watu, baada ya kuchagua nguo, wanaeza enda kuwa wakijipima nguo zile.

Hili ni duka katika jiji kuu. Duka hili linauza mikoba na pia linauza nguo. Duka kama hili ni duka mzuri sana kwa sababu linasaidia wananchi kuwa wakipata nguo kwa bei ya nafuu.

Hili ni duka la kuuza nguo. Nguo hizi ni nguo ya watu wadogo; wasichana, wavulana, wamama na pia wanaume. Bei ya nguo hii imeandikwa hapo na bei ni shilingi mia nne. Mahali kama hapa huwa na mahali pametengwa pa watu kujipimia nguo inayowafurahisha kabla ya kununua.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kwenye duka hili kuna nguo za watoto wa pia kuna nguo za watu wazima. Sana sana kwenye duka kama hili kuna sehemu moja ambayo imetengwa ili kusaidia wateja kujipima nguo ambazo wamenunua na kuenda nyumbani na kitu ambacho kinawaridhisha.

Hapa ni duka la kuuza bidhaa za wanawake kuna vitu kama shati, kuna fulana, kuna suruali, kuna nguo, kuna mikoba. Njia ya kulipa unapofanya ununuzi huu, ni kupitia simu, ambapo utalipa kupitia pochi la biashara ama buy goods and services ama utatumia pesa.

Hapa ni duka la kuuza nguo za wanaume. Leo tunaona kuna punguzo kwenye bidhaa za nguo ili kusaidia wateja kuweza kununua. Shati hizi ni nzuri sana kwani mtu anaweza tumia kwenda nazo kazini ama pia kwenda kanisani ama pia kuenda kwenye harusi.

Kuna magari mawili meusi yanayoonekana wazi mbele na mengine yanaonekana kwa umbali nyuma. Kuna watu kadhaa wamesimama na mmoja ameketi. Wanaonekana wakiwa katika mazungumzo au wakisubiri kitu fulani.

Huyu ni mwanaume anayefanya kazi kwenye gari jekundu. Mwanaume huyu amesimama kando ya mlango wa gari uliowazi, na anatumia kifaa cha kuoshea au kusafisha gari lile. Nyuma ya gari hilo kuna vitu vingine kama chuma chakavu au sehemu za magari yaliyoharibika.

Hii ni tairi ya gari inayosafishwa kwa kutumia mkondo wa maji yenye shinikizo kubwa. Kifaa kinachotumika kusafisha ni mashini ya kuosha yenye shinikizo la juu. Hili husaidia kutoa uchafu na vumbi kutoka kwenye tairi na rimu ya gari kwa ufanisi.

Hii ni injini ya gari aina ya diseli cylinder sita. Inatumika sana katika magari ya Toyota landcruiser yanayojulikana kwa uimara na uwezo wao wa kuhimili mazingira magumu.

Hii ni gari ya aina ya Toyota Land Cruiser Prado iliyoegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya chini yenye rangi nyepesi na inaonekana kuwa na vifaa vya safari kama vile paa ya kubebea mizigo na tairi ya ziada iliyowekwa nyuma.

Hapa kuna gari la buluu aina ya BMW likisafirishwa juu ya lori la kusafirisha magari. Inaonekana kuwa siku yenye mvua na barabara ina maji.

Hapa kuna magari yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi huku kukiwa na miti mirefu nyuma yao. Magari haya ni pamoja na Toyota Corolla Fielder nyeupe, Nissan Note ya bluu na magari mengine yaliyo hapa.

Hili ni gari la kifahari la njano la Mclarren linaonekana kuwa limewekwa ndani ya chumba cha maonyesho au eneo la kuonyesha gari. Gari limewekwa katikati ya jukwaa la mviringo lenye taa za juu zinazozunguka gari zikionyesha muundo wake maridadi na mistari yake ni kali.

Hapa ni watu watatu ndani ya chumba cha kuonyeshea magari. Mwanaume na mwanamke wanaonekana wakizungumza na muuzaji wa magari ambaye anawaelezea kuhusu gari au karatasi fulani. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa nyuma yao.

Hii ni trela ya kubeba magari ikiwa imepakiwa na magari kadhaa ikiwemo Audi Q5 nyeusi iliyo mbele. Trela hii inaonekana kuwa na ghorofa mbili au zaidi ikiruhusu usafirishaji wa magari mengi kwa wakati moja.

Hili ni lori la kubebea magari. Lori hili limebeba magari kadhaa yakionyesha uwezo wake wa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja. Lori lenyewe linaonekana kuwa na rangi nyekundu na lina sehemu maalum ya kupakia na kushikilia magari kwa usalama wakati wa kusafiri.

Hili, ni gari la kubebea mizigo, ambalo linajulikana kama toyota hilla, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Kuna mtu mmoja aliyevalia koti refu jeusi, akimtazama mwingine aliyevalia koti la rangi nyepesi labda njano au kijani kibichi, ambaye amesimama sehemu ya nyuma ya gari.

Hii ni gari aina ya sedan ya kifahari ya ukubwa wa kati. Gari hii inaweza kubeba watu watano kwa starehe, ikiwa na nafasi ya kutosha ya kichwa na miguu. Inajulikana kwa muundo wake maridadi, vipengele vya usalama wa hali ya juu na injini yake yenye nguvu. Pia, kando yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi na miti likiwa na magari yaliyoegeshwa. Gari moja ni SUV ya rangi ya fedha au kijivu na lingine ni gari dogo jeupe. Nyuma ya magari kuna watu walio na muundo kama hema wanaotumia kupumzika wakiwa wamekusanyika hapo nje.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ikionyesha usukani na na dashibodi ya Subaru Legacy. Usukani una nembo ya Subaru katikati. Hili ni gari linalopendwa sana na watu na ni gari la kibinafsi, gari la kisasa.

Hiki ni kifaa kinachopatikana kwenye gari. Kifaa hiki ni kifaa ambacho huitwa kipimamwendo kasi. Kifaa hiki ni cha umuhimu kwa sababu kinasaidia dereva kujua anaendesha gari kwa kasi gani na pia mafuta kwenye gari yanatoshana aje.

Hii ni gari ya Toyota-Mark X la rangi ya fedha likiwa limeengeshwa kwenye eneo la lami au mawe ya kufunikia barabara karibu na kituo cha mafuta ya gari.

Hili ni gari la aina ya Subaru. Gari hili limeegeshwa kwenye duka la kuuza magari. Pia kuna magari tofauti tofauti na yote ni ya rangi mweusi. Duka hili ni duka ambalo watu huja kuchagua magari na kuweza kununua gari linalo wapendeza.

Hii hapa ni gari ya aina ya Toyota Passo. Gari hili ni gari ambalo hua na viti vinne, kiti cha dereva na viti vingine kwenye gari hilo. Gari hili limeegeshwa kando ya duka la gari la kunywa mafuta.

Haya ni magari ya mtu binafsi. Magari haya yameundwa kutokana na kampuni tofauti tofauti na pia yana marangi tofauti tofauti. Magari haya yameegeshwa kwenye sehemu ya kiwanja ambapo watu wamekuja kusherekea.

Hapa kuna magari tofauti tofauti. Magari haya yameegeshwa katika sehemu flani ya uwanja. Kando yake kuna watu waliokaa chini wamepumzika kwenye nyasi, na wengine wako huko ndani kwenye sherehe zinazoendelea.

Hapa kuna magari tofauti tofauti na yaliyo na rangi tofauti tofauti. Magari hata wenyewe wameyaegesha katika sehemu moja ya uwanja na wao kukaa katika sehemu ingine ya uwanja ule usiku kuwa na sherehe.

Hili ni gari la aina ya Landcruiser TX. Gari hili ni la umuhimu sana kwani husaidia watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Gari hili hupendwa sana kwa sababu ya urefu wake na pia ina nafasi ya kubebea watu watano ama wanne.

Lori hii, ni lori kubwa sana, ambayo inatumika kusafirisha gari zaidi ya moja kutoka kwenye bandari mpaka kwenye mji mkuu. Hapa pia, kuna wafanyikazi, wanaofanya kazi ya kusafirisha magari haya kutoka mle bandari, mpaka mji mkuu.

Hili ni gari la mtu binafsi. Lori hili ni kubwa kwa urefu na pia lina magurudumu makubwa. Magurudumu haya hulisaidia gari hili kuweza kuenda mahali ambapo barabara si mzuri na isikwame.

Baada ya mtu kununua gari, mtu hupewa vikaratasi anapiga sahihi za kuonyesha kwamba yeye sasa ndiye mwenye gari. Kisha yeye hupewa funguo ya gari lile na anafurahia sana kwa sababu sasa anaweza endesha gari lake.

Siku hizi kuna njia mwafaka ya kuosha gari na pia kuosha sehemu za gari, ambayo hutumia shinikizo la juu ya maji. Maji haya yanatumika kuosha magurudumu ya magari na kuhakikisha imetoa uchafu yote kwenye magurudumu haya.

Hili ni duka la juuza magari. Duka hili lina magari tofauti tofauti na pia magari haya yana marangi tofauti tofauti ukienda kununua gari huwa unapewa chaguo la kuchagua gari inayokupendeza. Hapa kuna mteja anayenunua gari.

Hii ni kampuni ya kutengeneza mabasi. Kampuni kama hii ni ya muhimu sana kwa sababu linatusaidia kuwa na magari ambayo yanatumika kupeleka abiria kutoka sehemu moja mpaka nyingine. Pia inasaidia kubeba watoto kutoka shuleni, mpaka nyumbani, na pia kutoka nyumbani mpaka shuleni na pia sehemu kama hii inapea watu riziki.

Hapa kuna mteja ambaye anapewa funguo ya gari lake ambalo amelinunua kutoka kwa muuzaji wa magari. Amefurahia sana kwa kuwa akipewa funguo ya gari hii. Hii ni vizuri sana kwa ajili atakuwa anaweza kutoka sehemu moja mpaka nyingine kwa urahisi.

Hii ni aina ya gari inayoitwa basi. Basi hili limeegeshwa kando ya nyumba kwa sababu halitumiki. Basi hili limechakaa na pia rangi imetoka toka. Basi hili lilitumika kitambo kubebea abiria.

Hili hapa ni duka la kuuza magari, Kwenye duka hili kuna wateja wawili ambao ni bibi na bwana. Bibi na bwana huyu, wamenunua gari na baada ya kulipa wakatia sahihi kwenye makaratasi ya kuonyesha wao ndio wenye gari. Muuzaji naye akawapatia funguo ya gari lile,

Hapa kuna magari ya mtu binafsi. Magari haya huwa yanaeza kubeba abiria wanne ama watano. Magari haya ni ya umuhimu sana kwa sababu yanasaidia mtu kuweza kuwa anaenda kazini ama shughuli zake kwa urahisi bila hata kwenda kituo cha basi na kuongoja basi ijae.

Katika jiji kuu watu hukomboa manyumba kwenye ploti ili waweze kuwa na mahali pa kulala. Watu hawa wengine wao huwa na magari. Magari haya huegeshwa nje ya ploti na mtu kisha kuingia kwenye nyumba yake na kulala.

Hapa kuna gari aina ya matatu. Gari hii huwa na viti kumi na nne ama kumi na saba. Gari hii ni ya muhimu sana kwa sababu inasaidia kusafirisha abiria kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Gari hii pia ina umuhimu kwa sababu inaezatumika kusafirisha mizigo kutoka eneo moja mpaka eneo lingine.

Huu ni mtandao unaoitwa Youtube, mtandao huu una maana sana kwani huwa unasaidia watu kuunda na kushiriki maudhui pia inasaidia kukuza rasilimali za ki elimu na pia inapea wanbiashara jukwaa ili waweze kuwa wakijihusisha na watazamaji wao. Pia hutumika katika kuburudika kwani ina nyimbo.

Hii ni aina ya soko ya matunda , kuna aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa pamoja. Kuna matunda kama vile machungwa yaliyo na rangi ya kupendeza pia kuna parachichi na pia maembe.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna muuzaji ameketi katikati ya bidhaa nyingi za matunda na mboga. Bidhaa hizi zimepangwa kwa wingi katika masanduku na rundo zikiwemo ndizi, machungwa, mapapai na matunda mengine mbalimbali.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi unaonekana kuwa soko la wazi lenye watu wengi wakiwemo Wauzaji na wanunuzi huku likiwa na bidhaa mbalimbali zikiuzwa zikiwemo matunda na mboga

Hili ni soko la kitamaduni kama vile soko la Maasai nchini Kenya. Kuna mkusanyiko wa bidhaa za ufundi wa mikono zikiwemo vikapu na vitu vingine vya mapambo vinavyotengenezwa kwa rangi na miundo mbalimbali.

Huu ni mkusanyiko wa viatu, hasa viatu vya sneakers vilivyopangwa na kuning'inizwa katika duka au soko la viatu. Viatu hivi vina rangi na mitindo mbalimbali.

Hili ni soko la nje. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa na kuuzwa zikiwemo nguo, shanga, vito vya mapambo, sanamu za mbao na vitu vingine vya sanaa na ufundi wa kiafrika.

Hili ni soko la kuuza nguo. Kuna rundo la nguo zilizokusanywa pamoja, zikiwa zimetawanyika au zimekusanywa kwa matumizi. Nguo hizi zina rangi mbali mbali, zikiwemo, nyeupe, nyekundu, kijani, na blue .

Hapa ni Lango kuu la Soko jipia la Kenyatta likiwa na bango lenye maandishi The new Kenyatta Market . Watu wanaonekana wakiingia na wengine kutoka Sokoni. Na kuna vitu vinahusiana na Soko kama vile mwavuli, wa manjano, na trolley ya kubebea bithaa.

Hili ni soko la biashara na ndani likiwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo mifuko na vitu vingine vinavyouzwa vilivyopangwa kwenye rafu na meza. wWtu kadhaa wanaonekana wakitembea na wengine kusimama ndani ya eneo hili. Kuna mwanga unaoingia kutoka nje upande wa kulia kwa sheria mlango au njia ya kutoka.

Hii ni sehemu ya soko la ndani la mboga ambapo bidhaa safi zinauzwa. Duka hili lina aina mbalimbali za matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na manjano na pia kuna mboga zinginezo zilizopangwa vizuri.

Hili ni soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali na watu. Kuna aina mbali mbali za bidhaa zinazouzwa zikiwemo matunda na mboga. Mboga kama vile vitunguu, ndizi na mboga za majani, zikiwemo kwenye vikapu au masanduku. Pia, kuna nguo zilizoning'inizwa, zikionyesha rangi na mifumo tofauti.

Hili ni soko la wazi na ni soko lenye shughuli mingi. Kuna watu kadhaa wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, zikiwemo matunda na mboga, ambazo zimewekwa chini au kwenye mifuko. Wauzaji wamekaa chini wakihudumia wateja.

Hili ni soko la maua lililo na maua tofauti tofauti yaliyoweza kufungwa vizuri na wauzaji hawa wawili waliovalia koti za buluu. Maua haya hueza kufungwa vizuri na kuweza kuuziwa wanunuzi.

Hili ni soko la wazi na ni soko lililo na shughuli nyingi. Soko hili limejaa bidhaa mbalimbali hasa vyombo vya kupikia na vyombo vya nyumbani. Kuna sufuria nyingi , kikaango na vyungu vya ukubwa tofauti, ambazo zimetengenezwa kutumia chuma . Pia kuna masanduku ya buluu.

Hili ni soko la wazi lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna bidhaa mbalimbali kama rundo la matunda kama vile ndizi, machungwa na maembe pamoja na mboga kama vile nyanya, vitunguu na viazi, vilivyopangwa kwa uangalivu kwenye Meza au vibanda vya soko.

Hapa, ni sehemu moja ya soko kwenye jiji. Hapa kuna vitu kadhaa vinavyouzwa, kama viatu, na pia, kuna vitu kama nguo. Pia kuna mtu ambaye, ameegesha gari lake, ili aweze kununua nguo, kisha atarudi kwenye gari lake. Hapa ni mahali pazuri sana, kwa sababu panasaidia, kupea watu riziki, na pia kupea wananchi, mavazi ya kuvaa.

Hapa ni sehemu katika soko inayouza bidhaa kadha wa kadha. Hapa kuna ndizi ambayo inauzwa. Ndizi ni kitu cha muhimu sana kwa kuwa huwa kinapikwa kupewa watoto au pia watu wazima. Pia kuna kitunguu maji, kuna viazi vitamu na pia kuna mboga ya malenge.

Hapa ni soko la maua. Maua ni zawadi mzuri sana la kumpea mpenzi wako ama mtu ambaye amefaulu kwenye jambo fulani. Hapa kuna mwavuli inayofunika maua hii ili kusaidia yasiwe yanapatwa na jua mingi sana.

Hapa ni sehemu kwenye soko ya kuuza viungo vya kupikia. Hapa kuna nyanya na pia kuna kitunguu, na pia kuna viazi. Nyanya hutumika kuongeza ladha kwenye chakula. Pia kitunguu ni kiungo cha umuhimu sana ambacho husaidia watu kuwa wanaweza wakipika. Viazi huweza kuchanganywa na vyakula vingine na vikawa vya kulika.

Hapa ni sehemu ya soko ambapo kunauzwa ndizi. Kuna ndizi ambazo zimeiva na pia kuna ndizi ambazo zimebakishwa kidogo ili ziweze kuiva. Ili kuivisha ndizi, watu huchukua ndizi hii na kuiweka mahali ambapo kuna joto na pia kutumia aina ya manguo ama majani kufunikia ili ziweze kuivaa haraka.

Hapa ni sehemu katika soko ambapo kunauzwa matunda na pia kuna viungo vya kupikia. Viungo vya kupikia ni kama nyanya na kitunguu maji na pia kuna hoho. Kwa matunda kuna maembe, kuna tikiti maji, kuna tufaha na pia kuna ndizi.

Hapa ,kuna mtu anauza bidhaa za urembo kama mikufu na pia pete bidhaa hizi zimetengenezwa na njia ya kutumia marangi ya kitamaduni vitu kama hivi vinavaliwa kwenye maharusi na pia vinavaliwa na watu kuonyesha utamaduni wao pia ni nzuri Sana kwasababu ni aina ya biashara na pia inapea mwenye anauza pesa mazuri.

Hapa ni soko ya kuuza viatu. Kuna viatu za wanawake na pia kuna viatu za wanaume. Sehemu kama hizi ni za muhimu sana kwani bei ya viatu hii huwa bei ya nafuu na ni bei ambayo kila mwananchi anaeza angalau kupata na pia inasaidia mwenye kuuza kupata riziki na pia akapata za kwake.

Sehemu hii ya soko ni sehemu ambayo inatumika kuuzia viatu za watu. Hapa kuna viatu za wanadada na pia kuna viatu za wanaume kunaviatu za kuvaa kawaida na pia kunaviatu ambazo humika na wachezaji wa mpira.

Hii ni soko na soko huwa ya muhimu sana kwa sababu, inasaidia wananchi kupata vitu kutoka shambani, kupitia kwenye muuzaji wa soko. Kwenye soko hii kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna ndizi na pia kuna viazi vitamu vinavyouzwa. Hivi vitu ni vizuri sana kwa sababu, vinasaidia watu kula na kupata uzima wa afya.

Hili ni jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa ghorofa za makazi. Jengo hili lina balkoni na madirisha mengi, na lina rangi ya kahawia iliyokoza.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo ni la makazi. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya mawe na lina mistari myekundu inayopita katikati. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye nyasi au ukuta mfupi. Anga ni bluu safi.

Hili ni jumba la kisasa lenye ghorofa mbili. Jumba hili lina muundo wa kisasa na mistari safi na madirisha makubwa. Limejengwa kwa mchanganyiko wa mawe au matofali yaliyopakwa rangi nyepesi. Kuna lango la kuingia kwenye ua upande wa kushoto.

Hapa kuna majengo mawili tofauti yanayotumika kwa ajili ya makazi, na kuna uzio wa mabati mbele yake. Mbele ya majengo yote mawili kuna uzio wa mabati unaonekana kuwa na mabati ya rangi tofauti, baadhi yakiwa yamekutwa na kutu.

Hili ni jengo la ghorofa lenye rangi ya buluu na nyeupe, likiwa limejengwa kwenye eneo lisilolimwa. Kuna magari yaliyoegeshwa karibu na jengo hili na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Haya ni mandhari ya jiji yenye majengo marefu na miti mingi chini ya anga lenye mawingu mazito. Upande wa kulia, kuna jengo refu sana lenye ghorofa nyingi na madirisha mengi. Upande wa kushoto kuna majengo mengine marefu ingawa si marefu kama lile la kulia na baadhi yanaonekana kuwa na paa la ghorofa.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na paa la bapa. Ina madirisha makubwa na nguzo ya mawe, iliyopambwa kwa matofali. Mbele ya nyumba kuna sehemu iliyopambwa kwa vigae vya kupendeza, na kando kuna bustani ndogo yenye mimea.

Haya ni makazi ya kisasa yanayofanana na zile zinazopatikana katika maendeleo kama Kenpipe Gardens, huko Kitengela. Nyumba hizi ni nyumba za familia moja, zinazojitegemea, zikiwa na miundo, na rangi zinazofanana.

Hapa kuna majengo mawili makuu chini ya anga la buluu. Jengo la kushoto ni la rangi ya manjano na lina madirisha mengi ya mraba. Jengo la kulia linaonekana kuwa la zamani zaidi na lina rangi ya kijivu kahawia.

Hii ni barabara ya makazi yenye majengo ya kisasa yanayoonekana kuwa majumba ya kifahari au nyumba za kisiasa. Kuna magari yaliyoegeshwa kando ya barabara na mimea au bustani ndogo zimepandwa kando ya majengo zikiongeza uzuri wa mazingira.

Hili ni jengo refu la kisasa, ambalo linaonekana kuwa na ghorofa nyingi, jengo hili lina kuwa na muundo wa kisasa, unaotumia madirisha makubwa. Inaonekana kuwa mradi wa ujenzi wa kisasa na jengo hili juu pia, limesimama imara.

Hili ni jengo refu la ghorofa nyingi chini ya anga ya samawati. Jengo lina rangi ya manjano kwa sehemu ya chini na paa la rangi ya bluu. Pia upande wa kulia kuna sehemu ya barabara au eneo iliyofunikwa na nyasi kavu.

Hili ni jengo lenye ghorofa kadhaa ambalo limekamilika hivi karibuni. Jengo hili limejengwa kwa matofali na nguzo za saruji, na baadhi ya sehemu zikiwa zimepakwa rangi nyekundu. Jengo hili limesimama kwenye eneo ya ardhi isiyo na mimea mingi.

Hili ni shamba lililo eneo ambalo limeendelea. Kando ya shamba hili kuna majumba mawili marembo sana yanayoonekaka ya kuwa kuna watu wanakomboa kuishi. Kwenye shamba hili, kuna mimea kadha wa kadha. Kuna mimea ya mahindi, kuna migomba na pia kuna nyasi.

Hapa kuna nyumba kubwa sana. Nyumba hii ina madirisha kubwa sana na pia madirisha haya yanasaidia mwangaza kuwa wa kutosha unaoingia kwenye nyumba. Hapa nje kuna nyasi, nyasi hii ni mzuri sana kwani mtu anaweza akakaa chini na akaota jua. Pia kuna mti na pia mti huu unaweza saidia kupeana kivuli wakati mtu ako hapo nje akiota jua.

Hiki ni kibango ambacho wanabiashara hutumia kuweza kueleza watu na kuwatangazia kuhusu bidhaa wanazouza, bidhaa hapa ikiwa ni nyumba. Nyumba hizi wameweza kueleza ni kiasi kigani kimeweza kuuzwa na pia nyumba inatoshana aje. Pia wameweza kusema nambari zao simu na unaweza kuwapigia ukiwa na swali.

Hili ni bango. Bango huwa la umuhimu sana, kwani huwa linatumika na makampuni kusaidia kuwajulisha watu kuhusu vitu ambavyo wanauza. Bango hili lina nambari ya simu na pia wamesema wanauza vitu kama vitanda, viti vya nyumbani na pia vya ofisini. Mtu akitaka vitu hivi , anaweza wapigia kuwauliza maswali.

Hii ni sehemu ya jiji kuu la Nairibi. Katika jiji kuu , kunaaina mbili ya manyumba. Kuna manyumba ya kitambo na pia kuna manyumba ya kisasa. Manyumba ya kitambo yaliyojengwa hadi gorofa ya nne, lakini manyumba ya kisasa yanajengwa kutoka gorofa ya kumi mpaka gorofa ya kumi na tano.

Nyumba za kisasa hujengwa na sehemu hii, ambayo huitwa balkoni. Balkoni ni sehemu ya umuhimu sana kwani , watu hutumia kupumzika na wengine hutumia kuweka mashine ya kufua nguo na pia wengine hutumia ndoo kufulia hapa.

Hili ni duka kuu. Kuna watu waliopanga foleni ya malipo kwenye duka hili. Kuna kaunta mbili zinazoonekana wazi. Kuna watu kadhaa waliosimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa na bidhaa zao wakiwa wameziweka kwenye vikapu au mikokoteni za ununuzi.

Hii ni duka kuu. Duka kuu huweza kuwa na baadhi ya vitu aina aina ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu .Pia kuna mhudumu ambaye huweza kuhesabu vitu zako kisha unalipa na unaweza kwenda nazo nyumbani.

Hii ni sehemu ya duka kubwa pengine duka ya vifaa vya nyumbani, au kielektroniki, ambapo mashini za kufulia, au vifaa vingine vya nyumbani ,vinauzwa. Bidhaa za LG ikiwemo mashini ya kufulia ya turbo wash, zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuonyeshewa, na pia kuuzwa.

Hii hapa ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na bidhaa zilizohapa ni bidhaa za kusafisha meno. Kuna bango kubwa lililoandikwa linda familia yako dhidi ya mapua na virusi vya homa.

Kwenye duka kuu, kuna sehemu tofauti tofauti na kwenye sehemu hizi, kuna vitu tofauti tofauti ambavyo huwa vinauzwa. Baada ya mtu kuchagua vitu ambavyo anataka kununua, yeye huja kwenye sehemu hii ambapo mhudumu huweza kuhesabu vitu ambavyo amenunua na kisha mnunuzi kulipa pesa.

Hii ni sehemu katika duka kuu. Sehemu hii inauza vyombo vya kupikia ama pia kuna friji ambayo inatumika kuhifadh chakula. Pia kuna mwandada anayewaeleza wateja kuhusu bidhaa ambazo zinazouzwa.

Hii ni sehemu ya kuuzia matunda kwenye duka kuu. Sehemu hii ina matunda baadhi. Kuna matunda kama furaha, mananasi, tikiti maji na pia parachichi.

Hili ni duka kuu. Duka kuu ni duka la umuhimu sana kwani huwa lina vitu vingi na kwa hivyo kumsaidia mnunuzi kununua vitu kwa duka moja bila kutoka kwa duka moja kwenda kwa duka lingine. Pia duka kuu huwa na bidhaa kutoka kwa makampuni tofauti, tofauti na hili humsaidia mtu kupata kile kitu anataka kwa urahisi.

Hapa ni duka kuu. Duka kuu ni duka ya umuhimu sana. Kwani mtu huweza kununua vitu tofauti tofauti katika sehemu moja kwa urahisi na anaweza kulipa kutumia njia ya simu ama kutumia pesa za mkononi.

Hii ni sehemu katika duka kuu. Sehemu hii huwa ikiuza vileo kama vinywaji vya pombe. Sehemu hii huweza kuwa ikifunguliwa saa tano ya asubuhi na kisha kufungwa saa tano ya jioni.

Hapa ni kituo cha matunda kilicho ndani ya duka kuu. Kituo hiki kina tikitikimaji, pia kina mboga za kukulia ugali. Pia kina matunda ambayo yanahitaji kuhifadhiwa kwenye sehemu ina baridi hii ni mzuri sana kwa sababu inasaidia watu kuwa na mahali wanapoweza kununua matunda ambayo hayajaharibika.

Hii ni sehemu katika duka kuu ambapo kuna baadhi ya vitu vinavyouzwa kuna matunda kama: ndizi, kuna papai, kuna maembe, kuna machungwa, na pia upande ule mwingine, kuna bidhaa kama keki, kuna mikate ambayo watu hununua na kwenda nyumbani na kula kwa siku kadhaa.

Hii ni sehemu moja kwenye duka kuu ambapo kuna vitu vinauzwa kadha wa kadha. Kuna mipira ambayo huuzwa ya kuchezea michezo yote ya mpira. Pia kuna viti vya kukalia ambavyo vina rangi tofauti tofauti. Pia kuna baiskeli. Uko nyuma pia kuna watu ambao wananunua vitu hivi.

Hii ni sehemu katika duka kuu, katika sehemu hii, kuna vifaa vinavyosaidia mtu kufanya mazoezi. Vifaa hivi ni vya umuhimu sana, kwa sababu mtu anapofanya mazoezi, mwili wake hupata nguvu na pia kuzuia maradhi.

Hii ni sehemu katika duka kuu ambayo huuza sabuni. Huwa kuna sabuni kutoka kwa kampuni tofauti tofauti na pia sabuni hizi, huwa na matumizi tofauti tofauti. Kuna sabuni ya kuosha nguo na pia kuna sabuni ya kuogea.

Hapa ni sehemu katika duka kuu. Sehemu hili kuna vitu kadhaa wa kadhaa, kuna vitu kama maziwa, kuna vitu kama mafuta ya kupikia na pia kuna vinyuaji. Upande ule mwingine kuna nyama ya nguruwe na kuna nyama nyeupe na nyama nyekundu. Nyama nyekundu huwa vitu kama nyama ya ng'ombe, nyama nyeupe huwa nyama kuku ama ya samaki